Daktari wa kike wa meno aliyevaa kofia kichwani, barakoa na miwani yenye lenzi; akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa aliyelala juu ya kitanda, akiwa amepanua kinywa na daktari akiwa anamkagua.

Daktari wa meno alievaa koti refu la rangi nyeupe, akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa alielala juu ya kitanda. Akiwa amepanua kinywa akimuonyesha daktari jino lipi la akubadilisha kati ya mengi ambayo ameyashikilia.

Mazingira hatarishi kwa binadamu kuishi, kwani kuna maji machafu yaliyotuama ambayo husababisha magonjwa mbalimbali, pia kukiwa na miti iliyokatika ambayo huweza kumuumiza mtu.

Mazingira hatarishi yaliyo na maji machafu yanayotembea kwa kasi, kukiwa na mdada aliyedumbukia katika maji hayo; akipewa msaada wa kuvutwa na kundi la watu waliosimama katika kibaraza kidogo pembezoni mwa maji.

Mazingira mazuri yaliyopendeza yakiwa yamefanyiwa usafi vizuri, kukiwa na nyasi fupi zilizokatwa za rangi ya kijani, maua yaliyoteshwa pamoja na watu wakiwa wanatembea kwenye barabara zenye vigae.

Mfanyakazi akiwa katika hospitali akifanya usafi katika chumba cha wagonjwa akiwa anatandika kitanda ambacho hulazwa mgonjwa, pembeni kukiwa na kompyuta ambayo hutumika kuonyesha mapigo ya moyo pia kukiwa na kabati ndogo ambazo hutumika kuhifadhia vitu mbalimbali.

Mazingira ya hospitali yenye majengo yaliyotengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma, nje kukiwa na bustani au ukoka wenye nyasi fupi za rangi ya kijani ambazo zipo katika idara ya upasuaji.

Kundi la watu wa rika na umri tofauti wakiwa wameketi katika sehemu ya mapokezi ya hospitali wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma mmoja baada ya mwingine, ambao wanaitwa kupitia kwa muuguzi aliyevaa koti refu la rangi nyeupe ambaye anawapa maelekezo.

Kundi la madaktari wengi wao wakiwa wamevaa makoti marefu ya rangi nyeupe, pamoja na kadi walizovaa shingoni zinazoonyesha taarifa zao binafsi kama vile: jina, umri, cheo, elimu nakadhalika.

Daktari wa kiume anayetibu magonjwa mbalimbali aliyevaa koti refu la rangi nyeupe akiwa ameketi katika ofisi yake mezani kukiwa na kompyuta mpakato daftari na kalamu huku nyuma kukiwa na rafu iliyo na vitabu vya aina mbalimbali.

Wataalamu wa afya waliosomea matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayohusiana na binadamu, baadhi yao wakiwa wameketi kwenye viti huku wengine wakiwa wamesimama nyuma yao, ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha.

Muuguzi wa kike ambae amebobea katika matibabu ya magonjwa ya watoto, akiwa anamkagua mtoto mchanga aliye ndani ya chumba kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki, kikiwa na matundu ambayo yanayopitisha hewa safi kwa mtoto huyo.

Mazingira ya hospitalini au kliniki ya watoto, kukiwa na mtoto mdogo, aliyening'inizwa katika mizani ya kupimia uzito pamoja na picha unayo onesha huduma au namna ya kumlea mtoto.

Mmea ulioota na kutoa majani ya rangi ya kijani ambayo hutumika kama dawa ya asili au ya kienyeji pale itakapo chemshwa, au kutwangwatwangwa ambapo inatumika kutibu magonjwa mbalimbali.

Mmea wa alovera ambao hutumika kama dawa za asili, pale unapotafuna au kupakia kwenye kidonda, pia hutumika kutibu magonjwa mbalimbali ya ngozi.

Dawa ya asili ambayo imetokana na zao la vitunguu swaumu ambavyo vina punje ndogo ndogo zilizo na maganda ya rangi nyeupe zikitumika kutibu magonjwa mbalimbali kama vile mzunguko wa damu.

Dawa ya asili itokanayo na magome ya miti, mizizi, majani, matunda au mbegu. Ikiwa imeshakwisha andaliwa na kuwa katika mfumo wa ungaunga ikihifadhiwa katika chupa iliyo na kibandiko kinachoonyesha magonjwa inayotibu.